Watu kadhaa ndani ya chumba kinachoonekana kama eneo la usindikaji wa chakula au vinywaji. Wanawake wawili walio mbele wamevaa nguo nyeupe, kofia nyeupe na barakoa wakionyesha wanazingatia ustawi.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Zimezungukwa na majani makubwa ya kijani ya mmea wa ndizi. Inaonekana kama ndizi hizi ziko tayari kuvunwa au bado zinakomaa shambani.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa bado zimeungana na mgomba. Ndizi zimeundika vizuri na zimekaa kwa makundi kwenye mkungu mmoja. Juu na pembeni kuna majani ya mgomba yakiashiria kuwa ndizi hizo bado zipo shambani.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu, amesimama katikati ya mashamba ya migomba. Amevalia gauni la kahawia na anaonekana akisimamia au akifanya kazi ya uvunaji wa ndizi. Karibu naye kuna marundo ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimepangwa vizuri na zingine zikiwa kwenye makatoni tayari kwa kusafirishwa.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe, wakiwa katika zizi au banda la kulishia. Baadhi yao wamesimama karibu na holi la maji, huku wengine wakiwa wamelala chini. Linaonekana ni shamba la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, lenye miundo ya chuma na paa la bati.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi la kijani kibichi, zikiwa zimetoka kuvunwa na kuwekwa chini, labda shambani au kwenye eneo la kukusanyia mazao. Ndizi hizo zimeungana kwa vichana vikubwa na majani ya migomba yanaonekana nyuma.

Shamba kubwa la migomba michanga yenye majani mapana na ya kijani kibichi. Miti hiyo imepandwa kwa safu na inaonekana kupanuka mbali hadi upeo wa macho. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kiasi. Huu ni muonekano wa shamba la migomba linalokuwa.

Ng'ombe wawili wakiwa katika zizi au chumba cha kukamua maziwa. Ng'ombe wa mbele mwenye rangi nyeusi na nyeupe, anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe.

Mwanamume akitabasamu, akiwa amevalia koti jeusi, akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha alumini kwenda kwenye chombo kingine kikubwa chenye plastiki ndani. Anaonekana kuwa katika kituo cha kukusanya maziwa, kukiwa na mitungi mingine mingi ya maziwa imepangwa karibu naye.

Ndama wawili wamelala chini kwenye udongo. Moja ana rangi nyeusi na nyeupe huku yule mwingine akiwa na mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe. Ndama hawa wanaonekana wamelala usingizi nzito au wanapumzika na moja ana lebo ya Skio ya rangi ya machungwa.

Shamba la migomba, ambapo migomba kadhaa iliyokomaa na michanga inaonekana imepandwa kwenye udongo mwekundu. Ardhi karibu na migomba imeundwa kama matuta au imechimbwa kuunda mashimo, labda kwa ajili ya kutunza unyevu au mbolea.

Shamba la kilimo lenye mimea mbalimbali, katikati kuna miche ya ndizi na mahindi huku nyasi ndefu zikiwa upande wa kushoto. Kuna pia rundo la udongo mwekundu. Nyuma yake kuna miti mingi na anga la samawati lenye mawingu meupe. Inaonekana kama mashamba ya mashambani nchini Kenya.

Eneo la mtaa ambapo kuna waendesha pikipiki wawili, waliobeba mitungi mikubwa ya chuma ya kubebea maziwa. Pikipiki moja imesimama mbele ya jengo na mwendesha wake amesimama karibu. Pikipiki nyingine imesimama mbali kidogo na inaonekana kubeba mitungi mitatu.

Migomba mingi iliyojaa ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano angavu, zikining'inia kutoka kwenye miti ya migomba. Baadhi ya ndizi bado hazijaiva kabisa na zinaonekana kijani nyuma. Mandhari yanaonyesha shamba la migomba lenye miti mirefu na majani mengi.

Mandhari ya kijijini au mashambani, yenye mimea mingi ya migomba na miti mingine. Juu ya kilima kuna nyumba iliyoonekana kuharibiwa kidogo, labda kutokana na upepo au hali mbaya ya hewa, kwani bati la paa limeinama.

Ng'ombe mweusi ndani ya banda raisi la mbao na paa la bati, akinywa maji au akila kutoka kwenye chungu cha saruji. Banda hilo limejengwa kwa vigingi vya mbao vilivyochongwa kwa ghafla na kamba, likitoa kivuli na mahali pa kulisha ng'ombe.

Ng'ombe mwenye afya mbaya, mwenye ngozi nyeusi iliyolegea na mifupa inayo onekana wazi, ikionyesha udhaifu au utapiamlo. Ngozi yake imejaa uvimbe au vidonda vingi vinavyo onekana kama matuta, labda kutokana na ugonjwa au maambukizi.

Mwanaume akiwa amevaa suti ya rangi ya kijani kibichi na buti nyeusi, ameketi na kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe. Maziwa yanaingia kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini.

Shamba la ng'ombe ambapo mwanaume aliyevaa koti jeupe na suruali ya kijani pamoja na buti nyeusi, anawakamua ng'ombe wengi waliofungwa kwenye banda la chuma. Ng'ombe wengi wao ni weusi na weupe.

Kundi la ng'ombe wengi wamelala au wamesimama ndani ya zizi kubwa ama banda la ng'ombe.Ng'ombe hawa wana rangi tofauti, wengi wao wakiwa weusi na weupe. Ardhi ya zizi ina nyasi kavu na udongo.

Miti ya migomba yenye majani makubwa mabichi yaliyojaa. Majani yamepiga picha kutoka chini kuenda juu yakifunika sehemu kubwa ya anga. Kati ya majani hayo, sehemu ya anga la samawati yenye mawingu meupe inaonekana.

Mwanamme amesimama karibu na mmea mrefu wa ndizi, akishikilia kishanda kikubwa cha ndizi mbichi zinazoonekana kuwa kijani kibichi. Anaonekana kuwa shambani au bustani.

Mchakato wa kutengeneza jibini au jibini la cottage . Katikati ya picha kuna donge kubwa la jibini jeupe lililojikusanya juu ya kitambaa cheupe chepesi kinachotumiwa kuchuja. Labda cheese cloth au muslim cloth .

Mtu labda mwanamke, akikamua ng'ombe. Mtu huyo amevaa fulana ya rangi ya chungwa na kijani na kitenge chenye michirizi ya rangi tofauti. Amepiga magoti chini ya ng'ombe wa rangi ya kahawia, akishika chuchu za ng'ombe na maziwa yakimtoka na kuanguka kwenye ndoo ya samawati na nyeupe iliyowekwa chini.

Mwanaume mwenye tabasamu ameketi mezani, amevaa shati la kijani lenye michoro, ameinua mikono yake miwili, akishikilia ndizi mbili. Kwa mkono wake wa kulia anashikilia ndizi iliyoikomaa na kwa mkono wake wa kushoto anashikilia ndizi mbichi kubwa.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akikamua ng'ombe mweusi na mweupe. Ameketi chini kwenye nyasi huku ameshika mtungi wa kukamulia. Mwanamke huyo amevaa shati la miraba lenye rangi ya samawati na kijani pamoja na suruali ya samawati. Anaonekana kufurahia anachokifanya.

Mfanyikazi ambaye anaonekana kuwa mwanamke akitumia dawa ya kunyunyuzia mifugo. Amevaa suti ya kazi ya samawati na amebeba dawa mgongoni. Anaelekeza bomba la kunyunyuzia kuelekea ng'ombe mweupe aliyefungwa kwenye eneo lenye uzio wa chuma labda akimmwangia dawa za kuua wadudu au matibabu mengine.

Soko la matunda ambapo ndizi zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi unaonekana upande wa kushoto, huku katikati na kulia ndizi zilizoiva zikining'inia na kuonekana. Nyuma ya ndizi kuna rundo la matunda mengine mbalimbali yenye rangi tofauti, kama vile nyanya, machungwa na matunda mengine yakionyesha wingi wa bidhaa sokoni.

Kundi la watu, wakiwemo watoto na labda watu wazima, wakipanda au kutunza migomba katika eneo la wazi. Mmoja wa watu ameinama akitumia jembe au kifaa kingine kutunza mti. Miti mingine ya ndizi iliyopandwa hivi karibuni inaonekana karibu.

Miti kadhaa ya migomba yenye majani marefu na mapana ya kijani kibichi, baadhi ya majani yanaonekana yamekauka na kuanza kudondoka. Nyuma ya migomba kuna miti mingine mirefu ikionyesha mazingira ya misitu au eneo la kilimo.

Mwanamke mzee akiwa amesimama karibu na mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Mwanamke huyo amevaa nguo rahisi na anaonekana akishika au kuchunguza ndizi hizo, labda akijiandaa kuzivuna au kuzikagua.

Mimea mingi michanga ya ndizi iliyopandwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki iliyopangwa kwa mistari. Majani yake ni mapana na ya kijani kibichi yanaonekana kuwa na afya na yamepandwa vizuri.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia ndizi chache zilizomenywa na zingine ambazo zimechanwa au zimetayarishwa kwa ajili ya kupikwa huku ndizi nyingine mbichi zikiwa zimepangwa nyuma. Inaonekana kama matayarisho ya chakula.

Ng'ombe mweusi na mweupe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Ng'ombe huyo amesimama ndani ya eneo lililotengenezwa kwa saruji na chuma, labda banda la kisasa la kukamulia.

Eneo la kununulia na kuuza maziwa. Mbele kuna vyombo kadhaa vikubwa vya chuma vya kuhifadhia maziwa. Nyuma yao ndani ya jengo lenye rangi ya kijani na manjano, kuna watu wawili. Mmoja amevaa kofia nyeupe na koti jeupe, akionekana akishughulikia maziwa.

Mwanamume mzee aliyevaa kofia nyeupe na shati la samawati lenye michoro akifanya kazi kwenye mmea unaofanana na mgomba, anaonekana akichunguza au kurekebisha sehemu ya mmea huo, labda akiondoka majani makavu au maganda.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika mshikaki mkubwa wa ndizi ambazo zimegawanya katika vishada vikubwa vikubwa. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za aina mbili tofauti, baadhi zimeiva na zina rangi ya njano ang'avu na zingine bado hazijaiva na zina rangi ya kijani kibichi.

Pikipiki ikiwa imebeba vyombo vingi vikubwa vya chuma vya maziwa barabarani. Dereva wa pikipiki amevaa kofia ngumu ya samawati. Barabara inaonekana yenye lami na nyuma yake kuna magari mengine na miti, ikionyesha kuwa ni barabara kuu au barabara yenye shughuli nyingi.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye nyasi yenye jua kali. Ng'ombe wa mbele ana rangi ya kahawia na ana kengele shingoni amejijaza ubabu wake. Nyuma yake sehemu ya ng'ombe mwingine mwenye rangi ya kahawia na nyeupe inaonekana pia amelala.

Shamba la mahindi machanga yaliyopandwa kwa mistari. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na afya na yameota vizuri, yakionyesha ukuaji mzuri. Chini ya mimea kuna udongo wenye unyevu na nyasi chache zilizoota.

Mwanamke amepiga magoti shambani akimenya ndizi. Mbele yake kuna rundo la maganda ya ndizi yaliyomenywa na kikapu kilichotengenezwa kwa majani ya ndizi, kikiwa kimejaa ndizi zilizo kwisha mmenywa.

Rundo, kubwa la ndizi za kijani kibichi ambazo bado hazijaiva, zikiwa zimefungwa pamoja na kuonekana zimetayarishwa kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi, zikiunda ukuta wa matunda. Inaonekana kama ziko kwenye soko la jumla au mahali pa kukusanyia mazao.

Ndama wawili, mweusi na mweupe wamelala chini kwenye ardhi yenye vumbi au udongo mkavu. Mmoja wao yuko karibu zaidi na kamera na anaonekana kuwa amelala chali kidogo, akionyesha tumbo lake jeupe na miguu yake miliwi ya mbele imekunjika.

Mwanaume akiwa amepiga magoti na kumkamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia nyepesi, akitumia ndoo ya samawati kukusanya maziwa. Ng'ombe amesimama tuli, na mandhari inaonekana kuwa ya nje, labda kijijini yenye udongo na miti kwa nyuma.

Soko kubwa la jumla la ndizi, ambapo rundo kubwa la ndizi mbichi zimerundikana chini, nyuma ya ndizi hizo, kuna malori mawili makubwa, moja ya kijani na lingine ya samawati ambayo yametumika kusafirisha mazao.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti. Baadhi ya ndizi zina madoa madogo meusi, ambayo yanaweza kuwa ishara ya kukomaa au madoa ya asili.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa kofia nyekundu, wakishiriki katika mchakato wa kusindika au kukusanya maziwa, katika kituo kinachoonekana kuwa cha usindikaji wa maziwa.

Ng'ombe mweusi na mweupe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Mashine hiyo inaonekana kuwa na mtungi mweupe wa kukusanyia maziwa na mabomba yaliyoshikishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Ng'ombe huyo anaonekana akila kutoka kwenye chombo kirefu kilicho upande wa kulia.

Kundi la watu wakiwa kwenye shamba la migomba. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni na anashika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zilizovunwa hivi karibuni kutoka kwenye mgomba. Kuna majani mengi ya migomba yaliyounda kivuli.

Mwanamke akitabasamu akiwa amekaa chini katikati ya shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi inayoonekana kama mahindi na mimea mingine ya mazao. Mwanamke huyu amevaa fulana nyeusi yenye picha ya katuni na anaonekana akifurahia mazingira ya kilimo.

Mkulima aliyevaa kofia iliyofumwa na shati la rangi la zambarau akishikilia gunzi la mahindi lililokomaa anatabasamu akiwa amesimama katikati ya shamba la mahindi marefu na mabichi.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na sinia kubwa, wakiweka chakula chenye rangi nyeupe na chenye muundo wa punje punje kwenye bakuli ndogo za samawati na kijani. Mwanamke mmoja katikati amevalia kitambaa cha rangi nyingi kichwani na anaonekana akitumia kijiko.

Watu watatu wakiwa wamevalia nguo nyeupe za maabara, kofia za nywele na buti nyeupe ndefu ishara ya mazingira safi au ya kisasa ya uzalishaji. Wanaume wawili wamesimama karibu na sufuria kubwa iliyowekwa juu ya jiko mmoja wao akichotea kitu ndani ya sufuria.

Wanawake wawili wakimwaga maji au kiowevu kingine kutoka kwenye chombo ya kijani kibichi kwenda kwenye sufuria kubwa ya chuma. Mwanamke mmoja ameinama na amevaa nguo za rangi ya waridi na njano huku mwingine amevalia suruali ya jinsi na kofia nyeusi. Kando yao kuna ndoo ya samawati na na chupa nyeupe.

Mwanamme amesimama katikati ya shamba la ndizi, akitumia au akichunguza kifaa cha kisasa, labda cha kupima hali ya hewa au udongo. Shamba linaonekana kuwa kubwa na lenye mimea mingi ya ndizi.

Wanaume wawili kwenye mazingira ya vijijini, karibu na pikipiki iliyo na mkokoteni wa kubeba vyombo vya maziwa. mwanamme moja amevaa koti la kahawai anapima au kuhamisha maziwa kutoka chombo kikubwa jeupe hadi kwenye chombo kingine kikubwa cha chuma.

Eneo la mashamba, labda mashamba madogo au yale ya familia. Katika upande wa kushoto kuna miti ya migomba iliyokomaa. Katikati ya picha kuna kipande cha ardhi kilicholimwa hivi karibuni, kikionyesha udongo mwekundu.

Rundo la migomba mitatu, yenye ndizi nyingi ambazo bado hazijakomaa kabisa, zikiwa zimepangwa kwa wima na kuunda umbo kama rundo kubwa. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi. Kwenye rundo la katikati, kuna ndizi chache za rangi ya njano juu zikionyesha kuwa zimeiva au zimeanza kuiva.

Kiasi kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimefungwa juu ya paa la gari, pia kuna majani ya ndizi yaliyopangwa chini ya ndizi hizo labda kwa ajili ya ulinzi au kufunga. Hii inaashiria kuwa ndizi hizo zinasafirishwa kutoka shambani au soko.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi akishika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Amevaa shati la kahawia na koti la samawati. Majani makubwa ya mti wa ndizi yanaonekana kwa juu na pande zake. Inaonekana kama yuko katika shamba la ndizi akichunga ama kuvuna mazao.

Mkungu mkubwa wa ndizi nyingi za rangi ya manjano iliyokomaa, zikiwa bado zimeungana na shina lake la kijani kibichi. Zimeonekana kuwa ndizi ndogo na fupi, zinazofanana na aina ya ndizi mshale au baby bananas . Mkungu umeshikiliwa na mkono wa mtu kwa juu.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani ziko zimerundikana, baadhi zikiwa bado zimeshikamana na shina lake refu. Inaonekana kama zimekatwa hivi karibuni kutoka shambani.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi hasaa migomba, iliyo mbele na msitu mnene au shamba la miti kwa nyuma ,migomba iliyo mbele ina majani mapana na mirefu, hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na ya kijani ikionyesha mazingira ya kilimo au asili.

Soko la wazi lenye rundo kubwa la ndizi zilizoiva, zenye rangi ya manjano zikiuzwa. Mbele kuna mwanamke amevaa fulana nyekundu na kilemba jeusi, akishughulikia ndizi labda akichakua au kupanga.

Rundo kubwa la migomba mipya iliyoktwa, ikiwa na ndizi nyingi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Migomba hiyo imepangwa vizuri kwenye mstari mrefu, ikiwa imelala chini au juu ya sehemu ya udongo au ardhi isiyo na nyasi.

Eneo la soko au samba la mandizi lenye shughuli nyingi. Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zimewekwa chini na watu kadhaa wamekusanyika karibu nazo. Baadhi ya watu wamekaa, huku wengine wakiwa wamesimama, ikionyesha biashara au maandalizi ya ndizi.

Kikapu cha jadi kilichofumwa kwa nyuzi za asili, kikichukua kiti chenye rangi nyeupe kinachoonekana kama jibini mtindi mzito au aina fulani ya unga au nafaka ilyosagwa. Kuna kivuli kikubwa kinaonekana juu ya kitu hicho cheupe.

Mahindi mengi yaliyokaushwa na kuning'inizwa kwenye kamba yakiwa yamepangwa kwenye ukuta wa mbao. Mahindi hayo yanaonekana yakiwa na maganda yake yaliyokauka. Chini ya mahindi kwenye rafu ya mbao kuna chombo cha plastiki cha rangi ya njano kinachofanana na jagi .

Kundi la wanawake wawili au zaidi wakishiriki katika kuandaa chakula. Mwanamke aliye katikati amevaa kilemba chenye michoro na nguo yenye michoro ya rangi nyekundu na nyeupe anatumia kijiko cha kuminyua kuweka chakula cheupe chenye ungaunga kwenye bakuli ndogo za samawati na kijani zilizowekwa kwenye sinia.